Watu wanapita ndani ya maji ya mafuriko yanayowafikia magotini. Mbele, mtu amevaa fulana yenye kofia ya rangi ya waridi na alama ya tabasamu, amebeba viatu mikononi huku mwengine pembeni akibeba kiatu. Nyuma kuna mandhari ya miti na majengo.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe na maabara na miwani amepinda mbele kuelekea kwa mtoto aliyeketi juu ya sehemu iliyoinuliwa akimtazama. Mwanaume huyo amemshika mtoto huyo mkono na kumwangalia.

Chupa ndogo ya dawa yenye kifuniko cha buluu ikiwa na maandishi, MMR Vax Pro, ambayo ni unga wa kutengeneza kwa sindano katika sindano iliyojazwa tayari kwa matumizi ya sindano ya misuli au chini ya ngozi.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare ya rangi nyeupe na nyekundu, anampa mtoto chanjo ya matone mdomoni, huku mama mtoto aliyevalia kofia nyekundu anamshikilia mtoto. Hii ni aina ya chanjo ya mdomoni. Mazingira yanaonekana kuwa ya kituo cha afya.

Kundi la watu waliokusanyika kando ya barabara wakitazama moshi mzito mweusi na moto mkubwa unaotoka kwenye gari au kifaa kilicho mbali kidogo, huku wengine wakiwa wamepanda pikipiki na wengi wamesimama wakitazama tukio hilo.

Daktari wa meno, akiwa amevaa barakoa ya upasuaji, glavu nyeupe, na kofia ya nyuzi za plastiki, anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki. Mgonjwa amevaa miwani maalum ya kinga ya rangi nyekundu, huku daktari akitumia vifaa vya meno kufanya matibabu ndani ya mdomo wake.

Matokeo ya ajali mbaya ya barabarani. Mgongano mkali uliohusisha magari makubwa kadhaa, yakiwemo yanaonekana kama tanka ya mafuta ndiyo kiini cha tukio. Magari yameharibiwa vibaya na yamezungukwa na moto na moshi mzito. Kundi la watu waliokusanyika, baadhi wakipiga picha kwa simu zao, wanaangalia tukio kutoka umbali salama.

Chupa ya plastiki ya rangi ya kijani yenye kifuniko cha duara inabeba vidonge vya madini ya chuma. Label ya mbele ina jina la bidhaa, Nature's Bounty Iron na inaonyesha kipimo cha 65mg. Pia kuna maandishi mekundu yanayoonyesha kuwa inasaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Sehemu ya chini ya label inaonyesha kuwa chupa ina vidonge mia moja.

Daktari wa meno anafanya utaratibu wa matibabu ya meno kwa mgonjwa katika mazingira ya kliniki. Daktari huyo aliyevaa koti jeupe, barakoa na glovu anafanya kazi kwenye mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Anaelekeza umakini wake kwenye mdomo wa mgonjwa akitumia vifaa kutekeleza matibabu hayo. Mgonjwa huyo ana mdomo wazi kabisa na anaonekana kutulia.

Wanawake wawili walio vaa barakoa za rangi ya buluu, wamesimama mbele ya dawati. Ambapo mtu mmoja ameketi nyuma ya dawati, akiwa amevaa barakoa ya rangi ya buluu na anafungua kitabu, na inaonekana anawahudumia. Kando ya wanawake hao, kuna meza na watu wengine waliovaa barakoa.

Mwanamke aliyeketi kitandani hospitalini akiwa amemshika mtoto mchanga aliyevikwa kitambaa, anazungumza na mwanamke mmoja aliyesimama kando yake akiwa amevaa gauni la rangi ya njano na sweta nyeusi. Nyuma ya mwanamke huyo kuna watu wengine wanaume na wanawake na mmoja wao amevaa mavazi ya kimaasai na vitu vya kimaasai shingoni mwake.

Eneo kavu lenye vichaka vichache na miti mifupi, kuna nyumba ya kienyeji iliyotengenezwa kwa nyasi na magome ikiwa na paa lililofungwa vizuri kwa nyasi ndefu za kahawia. Upande wa kulia kuna chombo cha plastiki cha njano kinachotumika kuhifadhia maji, na karibu na kichaka kimevalishwa kitambaa cha rangi ya machungwa yenye mistari ya manjano na nyekundu.

Muuguzi anamchoma sindano ya chanjo mwanamke aliyevaa barakoa ya buluu , huku akitumia pamba kusafisha sehemu ya mkono kabla ya kudunga. Pembeni kuna sanduku jeupe la kuhifadhia chanjo lenye maandishi na alama zinazoashiria masharti ya kuhifadhi joto na utunzaji wa haraka.

Bajaji kadhaa za rangi ya manjano zinapita kwenye barabara zilizofurika wakati wa mvua kubwa. Eneo limejaa maji mengi ya mafuriko yaliyofunika sehemu kubwa ya barabara. Bajaji hizo zinaonekana zikihangaika kuvuka sehemu hiyo iliyojaa maji. Abiria wanaonekana hasa walioko sehemu ya mbele wakiwa wamevaa mavazi, na wakiwa chini ya kinga za mvua.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga kabisaa pamoja na glavu na miwani ya usalama na kifaa cha kusaidia kupumua, anashughulikia vyombo vya kemikali kwenye gala lenye rafu za maboxi na katoni nyingi.

Mtu aliye vaa mavazi ya rangi ya kijivu na kofia akibeba kifaa cha kunyunyuzia moshi kwa ajili ya kuuwa umbu au wadudu anaonekana akitembea kando ya uzio wa mabati huku moshi mzito ukijaa upande wa kushoto.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara, kofia ngumu na barakoa anaonekana akifanya usafi wa mitungi ya oksijeni ndani ya chumba chenye mwangaza wa asili. Mtu huyo anashika chupa ya dawa na kunyunyizia huku mitungi mingi ikiwa imepangwa kwa safu katika eneo lililoandikwa inspection area.

Eneo la makazi lenye nyumba za mabati na kuta za mawe zisizopakwa rangi. Mwanamke aliyevaa barakoa na fulana ya rangi ya zambarau pamoja na rinda la hudhurungi anatembea, huku akitumia kipaza sauti cha mkononi kutoa tangazo. Pembeni yake kuna mwanamke mwingine aliyevaa vazi la rangi ya kahawia lenye michoro ya maua na kujifunga shuka ya rangi angavu yenye michoro ya samawati na manjano.

Chupa wazi yenye vidonge ya rangi ya zambarau ndani yake yenye kifuniko cha rangi ya njano na lebo iliyoonyeshwa, Nature Made Iron 18mg, with Vitamin C Gummies 100% Daily Value Dietary Supplement 60 Gummies. Imewekwa kwenye uso tambarare.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu za rangi ya buluu, miwani maalum na barakoa ya kinga, akimfanyia mgonjwa matibabu ya meno mgonjwa amevaa miwani ya kinga nyekundu, huku daktari akitumia kifaa cha kutoa mwanga wa buluu kinachotumika katika tiba za meno.

Mwanamke ameketi kwenye kiti huku akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto muuguzi aliyevalia fulana nyeusi na koti la kazi anachoma sindano kwa umakini huku mwengine aliye nyuma akisimamia mchakato huo wote wamevaa barakoa.

Ndani ya chumba cha hospitalini mama mchanga ameketi kitandani akiwa amevalia gauni la hospitali lenye rangi ya buluu hafifu na mistari midogo. Ameshikilia mtoto mchanga mikononi mwake mtoto akiwa amezungushiwa blanketi jeupe lenye mistari ya buluu na nyekundu na akavaa kofia ndogo ya pamba.

Kiyowevu cha rangi ya kahawia ndani ya chupa yenye lebo ya manjano, kijani na nyekundu, yenye maandishi, Dr Abdella Herbal, na Covid Cure(1), pamoja na mchoro wa mmea. Chupa yenye kifuniko cha kijani inashikiliwa na mtu aliyevaa vazi lenye rangi angavu na mpangilio wa kiafrika. Lebo pia inadai matokeo ndani ya siku mbili.

Watoto wakiwa shuleni wakipata maji kutoka kwenye rangi kubwa la plastiki la rangi ya bluu lililoandikwa We Drink Clean Water Donated by Hope Co. Mtoto mmoja amepinda kuchota maji kwenye chupa yake huku wengine wawili wakisubiri karibu, kuna mtu mzima huenda ni mwalimu amesimama nyuma karibu na jengo la ukuta wa mawe.

Chupa ndogo iliyoandikwa "yellow fever vaccination" imewekwa juu ya uso tambarare na mbele yake kuna sindano yenye shindano. Nyuma yake kuna chupa zingine zinazofanana na chupa za wastani za rangi nyeupe.

Mtu aliyevaa barakoa na koti jeupe la barabara amesimama kwenye ghala lililojazwa masanduku makubwa ya katoni yenye nembo za Covax na TPC Packaging. Ameshikilia chupa ya plastiki ya kijani mikononi mwake huku akiichunguza kwa makini, wakati sanduku kubwa lililo wazi likiwa mbele yake. Masanduku mengine yamepangwa kwa mstari ndani ya ghala hilo.

Vikundi vya watu wamesimama katika Eneo linaloonekana kuwa na jengo lililo kuepo hapo awali lakini limebomolewa. Na wamekusanyika kwa makundi wakilitazama eneo hilo. Kuna majengo mengine yanayozunguka sehemu ambapo jengo hilo lililobomolewa lilikuwepo.

Mwanaume aliyevaa shati la kijani akiketi huku muuguzi akimchanja sindano ya chanjo kwenye mkono wa kushoto wote wawili wamevaa barakoa na muuguzi ameshika pamba kwenye eneo la sindano ili kuandaa sehemu ya kudunga wapo ndani ya chumba cha afya ambapo nyuma kuna friji la kuhifadhia dawa na mabango ya taarifa ukutani.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kitamaduni na shanga za rangi tofauti anaketi kwa utulivu huku akipokea sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa koti la bluu lenye maandishi ya Unisafe na barakoa ya uso wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani ambapo mabango yenye maandishi yanayoonekana nyuma yao yakieleza taarifa na malengo ya taasisi.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara anashikilia sindano mikononi mwake. Pembeni yake mwanamke aliyevaa vazi la kitamaduni lenye rangi nyekundu na blue anamshikilia mtoto mtulivu. Mandhari ya nyuma yenye mabango, chati na vifaa vya matibabu yanaonyesha mazingira yenye shughuli nyingi za kliniki.

Mvulana amelala kwenye kitanda cha hospitali cha rangi ya samawati akiwa amefungwa bandeji kichwani. Amevaa fulana ya kijivu yenye mikono mifupi na suruali ya rangi nyepesi akionekana kupumzika.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya njano yaliyomfunika kabisa na barakoa ya uso ya rangi nyeusi pamoja na glovu moja ya mpira ya rangi nyeusi mkononi. Anaingiza kifaa kwenye pua ya ng'ombe aliyesimama karibu naye. Mwanaume mwengine aliyevalia glovu za buluu anamshikilia pembe ya ng'ombe huyo.

Jengo kubwa la manjano na kijani limeandikwa public toilet lipokatika eneo lenye nyasi za kijani mwanaume anaonekana akitembea kuingia ndani ya jengo kupitia mlango uliowazi upande mwengine kwenye jengo hilo kuna mwavuli mkubwa wenye rangi ya nyekundu.

Magari yamezama kwenye maji kutokana na mafuriko barabarani. Maji yakiwa yamefika juu ya magurudumu. Nyuma kuna majengo na magari mengine yaliyo simama kwenye foleni. Hali ikionekana kusababishwa na mvua kubwa.

Wanawake wawili walio vaa barakoa wamejikunja chini katika eneo lililozamishwa na maji. Moja ana ndoo, mwingine ana beseni jeupe na wanakusanya maji yaliyoko ardhini na kuyamwaga nje ya lango la buluu ambalo limefunguliwa pembeni yao.

Watu wawili wakiwa wamevaa barakoa za rangi buluu, mmoja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke. Wamesimama kila upande wa mwanamke mmoja aliyewekwa kitandani kidogo kilichoinama. Ambapo kitambaa cha buluu kimewekwa kwenye kifua chake. Mdomo wa mwanamke huyo umefunguka sana na wawili hawa wanatumia kifaa kuendeleza oparesheni ndani ya mdomo wake.

Wanawake wawili, kila mmoja akiwa amebeba kipande cha mbao, wanatembea kwenye eneo lililofurika maji, likizungukwa na nyumba za nyasi na zingine za mabati. Wanaelekea upande mmoja na si mbali kutoka walipo anaonekana mtu mwingine.

Mtoto mdogo anaonekana akipokea sindano ya chango kwenye mkono wake wa kushoto, kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa glavu nyeupe. Huku akionekana kukosa raha kutokana na maumivu ya sindano hiyo.

Mwanamke amelala chali kwenye kitanda kilichoinuliwa kidogo. Akiwa amewekewa kitambaa cha buluu juu ya kifua chake. Kando yake amesimama mtu aliyevaa blauzi ya buluu na glavu za upasuaji za rangi nyeupe. Akishikilia kifaa na kukielekeza kwenye mdomo wa mwanamke huyo ambaye amefungua mdomo kabisa.

Wanaume aliyevaa kofia nyekundu, fulana ya mikono mifupi yenye mistari na suruali ya buluu amesimama karibu na bango jeupe lenye maandishi makubwa ya rangi nyekundu. Bango hilo lina matangazo ya huduma za dawa zinazodai kusaidia katika maswala ya nguvu za kiume na mapenzi, pamoja na mbinu za kumfunga mwenza. Likiwa pia na namba ya simu kwa mawasiliano. Bango hilo limefungwa kati ya miti miwili kando ya barabara kwenye eneo lenye nyasi.

Mwanamke amesimama katikati ya arthi kame, yenye miti iliyokauka na arthi nyekundu. Amevaa viazi jeusi refu akishikilia pande zake mbele yake. Chini yake kuna mizoga ya mifugo waliokufa.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya njano, shati la rangi ya zambarau na sketi ya njano, anaosha mikono yake kwenye tanki la maji lenye maandishi ya, Unicef na Roto. Tanki hilo limesimama kwenye chuma na lina bomba dogo la kutoa maji, huku ndoo nyeupe ikiwa chini ili kukusanya maji yanayotiririka. Pembeni kuna mtoto mdogo aliyevaa fulana ya kijivu akimtazama mwanamke huyo.

Mwanamke aliyevaa fulana nyekundu na barakoa ya bulu , ame shikilia kitu kinachofanana na mdomo wa binadamu kwa mkono mmoja na kwa mkono mwingine anashikilia mswaki. Anaelezea utaratibu wa kusafisha meno kwa mwanamke mwengine aliyeketi mbele yake aki mkabili.

Mwanamke aliyevaa tishati la rangi ya waridi na sketi ya rangi nyeusi amekeketa, akitabasamu na kuangalia mbele ambapo kuna bomba la maji linateremsha maji ndani ya dumu ya maji ya rangi ya manjano, iliyowekwa ndani ya beseni mbili za buluu. Nyuma yake kuna mistari miwili ya kuosha nguo yenye nguo zimefunikwa, na upande kuna nyumba ya mabati.

Utaratibu wa matibabu ya meno unaendelea. Mgonjwa wa kike amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, huku madaktari wawili wa kiume wakifanya kazi kwenye meno yake. Daktari mmoja amevaa fulana ya skrabu ya rangi ya samawati ya kijani, na mwingine amevaa koti jeupe la maabara. Madaktari wote wawili wamevaa miwani ya kinga na glovu.

Mwanamume aliyevaa kofia ya rangi nyeusi na vesti ya rangi nyeusi yenye maandishi, The World Health Organization, akijikunja akielekea kwa mtoto mchanga na kumtolea dawa kutoka kwenye chupa ndogo mdomoni mwa mtoto huyo. Mtoto huyo anashikiliwa na mwanamke aliyevaa kofia ya rangi ya njano na ameketi kwenye kiti. Kuna watu wengine nyuma yao ikiwa ni pamoja na afisa wa polisi.

Boksi jeupe lililoandikwa Azythromycin tablets IP 500mg. Kuna pakiti mbili za manjano za vidonge vyenye umbo la yai; moja ikiwa imelala na nyingine ikisimama zote zikiwa hazijajaa.

Mwanaume aliyevaa kanzu nyeupe amesimama mbele ya mwanaume aliyeko kwenye pikipiki ambaye amevaa kofia ya usalama na barakoa ya buluu. Mwanaume aliyevaa kanzu nyeupe anauza vitu ambavyo amevihifadhi ndani ya chupa za maji zilizowekwa juu ya sehemu tambarare.

Mwanamke aliyevaa fulana nyekundu amelala chali juu ya uso tambarare, na mwanamke mzee aliyevaa gauni la buluu na nyeupe pamoja na ushungi wa buluu kichwani, anamhudumia tumboni. Pembeni yao wanawake watatu wameketi kwenye viti vya mbao wakiwatazama.

Watoto wawili wamesimama mbele ya jengo ambalo kuna ndoo kubwa ntekundu iliyowekwa juu ya kiti cha chuma cha rangi nyeusi na kuna bomba la maji limewekwa. Wanaosha mikono yao wakumwaga maji kuosha mikono kutoka kwenye bomba hilo.

Muuguzi aliyevaa sare nyeupe anaonekana akiuchukua sampuli ya damu kutoka kwenye kidole cha mgonjwa. Muuguzi anatumia kifaa maalum kupima. Mazingira yanaonyesha kuwa ni katika kituo cha afya, huku watu wengine wakiwa kazini nyuma.

Watu wanne wamesimama nje ya jengo wawili kati yao wakiwa wamevaa makoti ya kijani yenye viakisi mwanga, kati yao kuna stendi iliyo na ndoo mbili kubwa za rangi nyeupe zenye vifuniko vya bluu.

Watu wawili waliovaa mavazi ya njano kikamilifu na wakiwa wamevaa glovu za mipira za rangi nyekundu mikononi mwao wamesimama pembeni mwa kila mmoja. Wakiwa wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Wanaifungua dumu nyeusi na moja wao wanashikilia dumu la maji la rangi ya buluu na inaonekana akimwaga kitundani ya dumu hiyo nyeusi. Kando yao kuna madumu ya maji, baadhi yao ni ya rangi ya buluu na moja ni nyekundu.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara, glavu za upasuaji za rangi nyeupe na miwani, anaangalia kupitia mashine akitazama macho ya mwanaume aliyeketi mbele yake ambaye pia anaangalia kupitia mashine hiyo.

Kisanduku kidogo kilichoandikwa "Azomax 500, Azithromycin". Vidonge sita vilivyofunikwa kwa mipako. Dawa ya antibiotic ya wigo mpana. Kisanduku ni cha rangi nyeupe na buluu, kimewekwa juu ya uso tambarare. Mbele ya kisanduku kuna kijisacheti cheupe chenye vidonge vitatu.

Mwanamke aliyevaa gauni la buluu na barakoa ya buluu ameketi kwenye kiti akiwa amegeukia upande mwingine. Na mwanamke mwingine aliyesimama kando yake amevaa barakoa ya buluu, anashikilia sindano kwa mkono mmoja na kipande cha pamba kwa mkono mwingine. Anampatia mwanamke huyo dawa kwa sindano.

Meza ndogo ya rangi ya buluu imetumika kuweka vifaa vya chanjo, ikiwemo chupa mbili zenye dawa ya chanjo ya homa ya manjano. Moja ikiwa na lebo inayoonyesha aina ya chanjo. Pembeni kuna sindano iliyolala pamoja na ampuli ya kioo yenye dawa, na kipande kidogo cha barakoa ya upasuaji upande wa kulia.

Maafisa wawili wa polisi wamesimama umbali kutoka kwenye jengo linalobomolewa na trekta ya rangi ya njano na wanaangalia upande huu kuna maafisa wengine wa polisi nyuma yao na kuna watu wawili waliovaa mavazi ya rangi ya machungwa yenye vioo vya kuwa kisimwanga wapk karibu na jengo linalobomolewa.

Mwanamke aliyevaa buibui ya rangi ya njano, amekaa kwenye kiti akiwa ameshikilia mtoto mchanga. Wakati mwanamke mwingine ambaye naye amekaa kwenye kiti, anamdunga sindano dawa kwenye mguu wa mtoto huyo.

Mkono uliofunikwa na glovu nyeupe umeshika sindano yenye ncha ya chuma na kichanganyio cha plastiki pamoja na chupa ndogo yenye maandishi vaccine kwenye lebo nyeupe huku mandhari ya nyuma ikiwa ya rangi ya buluu.

Mtu anamimina vidonge vya rangi ya dhahabu kutoka kwenye chupa kwenda kwenye kiganja cha mkono wake. Vidonge hivi vinaweza kuwa vya virutubisho. Chupa hii inaonekana kuwa na vidonge vingine ndani vya rangi ya dhahabu.

Daktari wa meno aliyevaa glovu, barakoa, kofia ya upasuaji na miwani yenye lenzi maalum akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akiwa amevaa miwani ya kinga ya rangi nyekundu huku kinywa kikiwa wazi na daktari akitumia vifaa vya meno kufanya uchunguzi na matibabu.

Mtu ameshika chupa ndogo ya dawa yenye lebo ya rangi ya machungwa iliyoandikwa, Motrin IB, ambaye na vidonge vya Ibuprofen. Kwa mkono mmoja anashika chupa hiyo iliyo wazi na kwa mkono mwingine anaonyesha kidonge kimoja cha umbo la mstatili na rangi ya machungwa, kilichotolewa kutoka kwenye chupa. Mtu huyo amevaa vazi lenye michoro ya maua ya rangi ya buluu na nyeupe.

Mandhari ya ukame mkali, ardhi ikiwa imejaa mawe na hakuna mimea ya kijani. Mbele kuna mzoga wa mnyama aliyekufa ishara ya ukosefu wa maji na malisho. Nyuma yake watu wawili wanatembea kuelekea mbali wakiwa wamevalia mavazi ya jadi na kubeba fimbo. Huku mti mmoja pekee ukiwa unasimama upande wa kulia.

Duka lililopakwa rangi ya buluu limeandikwa, Boya Water Project, lina madirisha na mlango vikiwa wazi. Kwenye upande wa dirisha kuna bomba mbili za maji na mwanamke amesimama mbele yake akiwa na midumu iliyopangwa, akichota maji yanayotoka kwenye bomba. Nyuma yake kuna mwanaume aliyevaa fulana ya rangi nyeusi na barakoa ya buluu, akiwa amebeba dumu la manjano.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya buluu ameketi kwenye kiti cha rangi ya buluu, akiandika kwenye kitabu kilichowekwa kwenye mapaja yake na simu ikiwa imewekwa kwenye paja lingine. Mbele yake kuna televisheni iliyowekwa juu kidogo na kando yake kuna mtoto amesimama.

Kisanduku cha rangi nyeupe na pink kimeandikwa, Measles Maps And Rubella Vaccine Live IP Freeze Dried Tresvac Pfs, kimewekwa juu ya uso tambarare.

Mwanamke ameketi kwenye kitanda cha hospitali akiwa amembeba mtoto aliyezungushiwa shuka, anatabasamu kuelekea mbele na amevaa gauni la kijani. Nyuma yake kuna chandarua kilichofungwa fundo na nyuma yake pia kuna ukuta wa buluu.

Lori kubwa limepinduka na kulala upande wake katikati ya barabara likiwa limezama kwenye maji ya mafuriko yenye rangi ya udongo. Maji haya yanatiririka kwa kasi yakipita chini na pembeni ya lori hilo. Kando ya barabara watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwa uangalifu, wakipita karibu na ajali huku wakiangalia hali ilivyo mbaya.

Kisanduku cha rangi ya waridi na nyeupe kimewekwa juu ya uso wa tambarare, kimeandikwa, Slow Fe. Kirutubisho cha madini ya chuma yenye kutoa kwa polepole, chenye nguvu nyingi, tembe moja kwa siku hutolewa polepole ili kupunguza madhara ya mfumo wa mmeng'enyo. Kina vidonge sitini.

Chupa nyeupe iliyofunguliwa imelala juu ya uso tambarare na imemwaga yaliyomo ambayo ni vidonge vya kijeli vya kijani. Chupa imeandikwa, Vitamin D3, structural support helps maintain strong bones, na, supports dental health.

Mwanamke alievaa dera na kujifunga leso kiunoni amesimama, akiwa amezungukwa na madumu makubwa ya maji ya rangi na ukubwa tofauti yaliopangwa kwa msitari. Kwa nyuma kuna watu wanaonekana na miti yenye majani machache.

Chupa nyeupe yenye kifuniko chekundu imewekwa juu ya uso wa tambarare, ina lebo iliyoandikwa vizuri "Wellvita, IRON CHELATE kupunduza mchoko kutengeneza seli nyekundu za damu, vidonge sitini"

Barabara iliyofurika maji ina magari kadhaa yakielekea upande mmoja huku tuktuk nyeupe ikielekea upande tofauti. Pembeni mwa barabara hio kuna uzio wa ukuta wenye reli za buluu za chuma juu yake ukielekea sambamba na barabara. Kando ya uzio huo kuna ua lenye maua na miti mifupi iliyopandwa kwa mpangilio.

Chupa nyeupe yenye lebo ya buluu iliyoandikwa "High potency VITAMIN D for bone health" imelala juu ya uso mweupe tambarare, pembeni yake kuna tembe chache za mviringo zenye rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevaa kofia nyeusi anampaka sabuni mikononi mtoto aliyesimama mbele yake. Wote wawili wamevaa barakoa. Kando yao kuna tanki ndogo jeusi la maji, lenye bomba lililowekwa upande mmoja kwa ajili ya kunawa mikono.

Kuna chupa nne, moja ni nyeupe yenye kifuniko cheupe, inayofuata ni nyeupe yenye kifuniko cha buluu. Ya tatu ni ya gilasi wazi yenye rangi ya kahawia na kifuniko cheusi na ya mwisho karibu na yo ni chupa nyingine nyeupe yenye kifuniko cheupe. Zote ni tofauti kwa muundo lakini zina ukubwa sawa, zote ni za dawa ya, Vitamin D 3.

Wanawake wawili wameketi kwenye viti vieusi. Mmoja wao anatumia mashini ya kushona ambayo iko juu ya meza iliyo mbele yake. Juu ya meza hiyo kuna barakoa za buluu zilizopangwa.

Chipa nne za rangi tofauti lakini zikiwa na ukubwa sawa zimepangwa kwa mstari. Ya kwanza imeandikwa new chapter fermented vitamin D3 ikiwa na kifuniko cheupe. Pembeni yake kuna chupa iliyoandikwa life extension bone restore with vitamin K2 yenye kifuniko cha buluu. Inayofuata imeandikwa harm D3 without UV damage , na ya mwisho ni mega food vitamin D3 .

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara na miwani anashika vifaa kadhaa vya maabara, huku akiwa anavipanga juu ya uso tambarare ulio na kifaa cha kuchoma moto cha bunsen kwa nyuma kuna watu wachache pia wamevaa makoti nyeupe ya maabara.

Bango limeandikwa "DR MDUBA" tiba ya magonjwa likiwa na orodha ya magonjwa chini yake. Limeegemezwa kwenye mlingoti, mbele yake kuna meza mviringo ya mbao yenye chupa kadhaa juu yake, Kando ya meza kuna baiskeli ya buluu na njia ya muinuko inayoelekea kwenye lango lililofungwa.

Mtaalamu wa macho aliyevaa koti jeupe la maabara ameketi kwenye kiti cheusi, nyuma yake kuna kiti kingine kikubwa cha rangi hiyo. Kuta za chumba hiyo zina rangi ya blue . Anatumia mashine kumhudumia mwanamke aliyeketi mbele yake.

Sanduku la katoni la rangi ya mnjano na cheupe lililoandikwa, Yellow Fever limewekwa juu ya uso mweupe ulionyooka na pembeni yake kuna chupa ndogo tano zenye lebo za manjano na nyeupe, zilizoandikwa, Yellow Fever .

Kasha lililoandikwa, Rispadong vidonge vya 4ml, limewekwa juu ya uso wa mbao ulionyooka na karibu nalo kuna sacheti mbili zilizo na vidonge vya kijani. Moja inaangalia upande wa juu na nyingine inaangalia upande wa chini.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wanamhudumia mwanaume aliyeketi kwenye kiti, huku taulo ya buluu ikiwa imeekwa juu ya moja bega lake, wanamtazama kwenye sikio na mwanamke anashika kifaa huku mwanaume mwingine akimsaidia.

Muuguzi mmoja anazungumza na mama mjamzito huku muuguzi mwingine akiwa anamshughulikia mtoto mchanga akiwa amevaa barakoa. Karibu nao kuna kitanda cha hospitali. Katika chumba hicho kuna muuguzi mwingine ambaye anajishughulisha na kazi fulani.

Kisanduku cheupe na buluu kimeandikwa, "Vitamin D3 Cholecalciferol. Sindano tano za za milimita moja. Suluhisho la kudungwa kwa njia ya mdomo au sindano". Kando yake kuna chupa ndogo iliyoandikwa, "Vitamin D3".

Mwanamke aliyevaa koti nyeusi na barakoa ameketi kwenye kiti cheusi akiwa amebeba mtoto. Mwanamke mwingine aliyevaa sare na barakoa anamchoma mtoto sindano ya dawa kwa kutumia sindano. Pembeni yao kuna mlango wa buluu.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara, shati la buluu ndani, barakoa usoni na wavu wa nywele kichwani, anashika kisanduku cha ukubwa wa kati huku akiweka chupa ndani yake kwa uangalifu. Masanduku kadhaa yamepangwa kwenye uso wa tambarare mbele yake. Na nyuma yake kuna ukuta mweupe.

Mwanamme aliyevaa koti jeupe la maabara anashika sindano kwa mkono mmoja, na kwa mkono mwingine anashikilia kipande cha pamba, akibonyeza mahali alipodunga sindano kwenye mkono wa mwanamke aliyevaa vazi lenye chapa ya Kiafrika na ameketi.

Mgonjwa amelala kitandani akiwa na mdomo wazi. Huku wanawake wawili, waliovaa makoti meupe ya maabara, barakoa, neti za nywele na glavu za upasuaji, wakiwa wamesimama kila upande wake. Wote wawili wanahudumia sehemu ya mdomo wa mgonjwa kwa umakini. Nyuma yao kuna ukuta wenye rafu ya kuhifadhia vifaa vya matibabu.

Mwanaume aliyevaa koti la rangi nyekundu na nyeusi amesimama kwenye ukingo wa boti upande mmoja, huku boti hiyo ikiwa imepakia magodoro, matakia na vitu vingine. Mandhari nyuma kuna uoto wa kijani.

Wanawake wawili wako katika eneo fulani. Mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki akiwa amevalia mapambo ya kimaasai na emembeba mtoto aliyefunikwa na shuka nyekundu yenye madoadoa meupe. Mwanamke mwengine amevaa koti jeupe la daktari, barakoa, miwani na skafu ya kijani kichwani. Amepiga magoti nyuma ya sanduku la bluu na anavuta dawa kutoka kwenye chupa ndogo akitumia sindano.

Kasha jeupe limeandikwa Measles, Moms and Robella virus vaccine limewekwa juu ya faili la rangi ya chungwa lililoandikwa MMR vaccine what you need to know . Juu ya kasha hilo kuna chupa ndogo yenye kifuniko cha buluu ikiwa na label kwenye shingo yake iliyoandikwa MMR pamoja na tarehe ya mwisho wa matumizi.

Barabara iliyopasuka na sehemu yake kusombwa maeneo ya kando yamejaa maji na matope, sehemu moja ya barabara inamaji yanayotiririka watu wamesimama barabarani wakitazama maeneo yaliyoharibiwa.

Watu watatu waliovaa magwanda ya blue , barakoa na neti za nywele wanamhudumia mtu aliyelala kwenye kitanda kilicho inamishwa kidogo akiwa amefungua mdomo wake. Yule anayemuhudumia moja kwa moja ameketi huku wawili wengine wakimsaidia.

Mwanamke aliyevaa nguo ya waridi na kitambaa kichwani, ameketi juu ya kitanda cha hospitali akiwa amembeba mtoto aliye vikwa vizuri. Kando ya kitanda kuna kabati la chuma na juu ya kichwa cha mwanamke huyo kuna chandarua kilochofungwa fundo. Kuta za chumba hicho zina rangi ya buluu.

Mwanamke anaye tabasamu, amesimama nyuma ya kaunta iliyoandikwa reception upande wa mbele nyuma yake ukutani kuna label iliyoandikwa Fine Touch Dental Care. Pembeni yake kuna mlango wazi, na juu ya mlango huo kuna saa ya ukutani.

Wanawake wawili waliovaa fulana nyeupe, glovu nyeupe mikononi na vitambulisho vinaning'inia shingoni wamesimama huku magoti yao yakiwa yamepinda kidogo wakiwa mbele ya gari la kijivu lenye madirisha meusi yaliyotiwa rangi. Mandhari nyuma kuna mandhari ya miti.

Mwanamke amelala juu ya kiti kilichoinamishwa kidogo akiwa ameufungua mdomo wake kabisa na kichwa chake kikiwa juu ya sehemu ya buluu. Kitambaa cha buluu kimewekwa kifuani mwake. Karibu naye mtu mwingine aliyesimama akiwa amevaa glovu za upasuaji anaingiza kifaa ndani ya mdomo wake.

Chupa ya plastiki ya uwazi yenye kifuniko chekundu imewekwa juu ya uso wa meza tambarare. Chupa hiyo ina lebo iliyoandikwa Doctor Receipies Iron Plus Vitamin C Follett Vitamin B6 B12 Optimal Blood Building Formular. Ndani yake kuna vidonge vyeupe vilivyojaa mpaka karibu na mdomo wa chupa, ikionekana wazi kupitia kwenye plastiki ya uwazi.

Chupa nyeupe iliyo na funiko la muhuri la wazi juu yake ina label mbele iliyoandikwa Zephaniah herbal life clinic detox 100% imewekwa juu ya uso wa tambarare.

Chupa ya kijani yenye kifuniko cha kijani na label nyeupe. Upande wa mbele imeandikwa Natures Bounty D3 Short Term therapy for Vitamin D deficiencies.